Eneo la biashara ndogo ya mpesa, biashara hii imejengwa kwa vibanda vya chuma na mbao ambavyo vimepakwa rangi ya kijani na vina milango ya nyundo neno mpesa limeandikwa wima kwenye mlango wa mbele, pembeni kuna sehemu ya sakafu ya saruji iliyoinuliwa kidogo ambayo inaonekana kuwa njia ya kuingia kwa wateja, inayozungukwa na lamu iliyochakaa kidogo na kuna takataka chache zikionyesha mazingira ya kawaida ya biashara mtaani pia kuna vibanda vingine nyuma vinanyouza bidhaa tofauti pamoja na meza na viti vya plastiki.